Kijana huyu ameshikilia ndizi , anaweka katika gari lake, naona labda hizi ni migomba mingi sana anazishikilia anaeka kwa gari migomba. Migomba kubwa kubwa sana zilizoiva vizuri sana ili yanaweza kuvutia na inapelekwa sokoni kuuzwa ili kupata pesa inasaidia katika kufanya kazi zingine na kupata pesa ya

Huku tumepeleka kwa shamba ambalo ni shamba la ndizi . Ndizi ni mgomba , mgomba mkubwa ambao umeweza ukaiva. Hili ni shamba limekauka kwelikweli na Bado halijalimwa ila mgomba wenyewe kukatwa hili kusaidia kesho katika nahitaji ya nyumbani pale pia na linaweza likauzwa na pia kusomesha wanafunzi katika shule , chuo.

Picha hii naona hili ni ndizi. Hili ni ndizi lililoiva kabisa. Ndizi rangi ya manjano, limeiva vizuri. Ndizi yenyewe linang'aa, hadi limeiva hadi limeweza likapasuka, likapasuka ngozi kuashiria kuwa ndizi ni tamu kweli kweli. Naona pia wameekelea katika hili ni kama ni milango juu. Mlango juu naona hiyo hiyo shape ni ya milango.

Hili ni shamba la mahindi ambapo naona mahindi yamestawi kwelikweli mahindi yamemea yaani mahindi yalipata rotuba vizuri. Mahindi haya yanaweza yakakuwa baadaye na kuuzwa na kuweza kupata pesa. Baada ya kuuza unapata pesa na pia unasomeshea wanafunzi. Wanafunzi wanasoma na pia unapata chakula pale nyumbani. Hamna tatizo lolote la karo. Mahindi yanaweza yakauzwa na pia yanaweza yakasaidia majirani pale wakapata chakula na kuendelesha maisha.

Mama amefurahi akiwa katika shamba la ndizi amevuna migomba anaweza labda akaipeleka sokoni akauza akapata hela ili akaweze kusaidia kununua vifaa vingine ambavyo haviko kwenye nyumba vitu kama unga ,kununua sukari na pia kusomeshea watoto wake ili na maisha iendelee

Picha hii naona kuna wanawake ambao wanauza ndizi, ndizi kwa wingi. Wanauza ndizi ile sweet, sweet bananas , zile ndizi ndogo ndogo ambazo ni tamu tamu kweli kweli. Naona wanaweza wakauza pale, na pia mama huyu naona anajikakamua kabisa ili kuweka zile ndizi ambazo zimeiva zinavutia wateja, ili ziwe katika mstari wa mbele ama juu yake ili iweze kuvutia wateja kununua bidhaa zake.

Hili ni shamba la ndizi ambalo naona wamejiandaa kweli kweli. Wameweza wakalima kipande kidogo labda wanataka kujiandaa kupanda kupanda mboga kama vile maharagwe ama vile dengu. Na pia naona kuna ndizi pale, ndizi naona zimepandwa. Ndizi zimestawi na mboga zimestawi. Pia naona kuna hizi ina wimbi ama ni mtama. Wameweza kupanda kando yake. Hii ni shamba ambayo inatekelezeka.

Hili ni shamba la ndizi linaweza likusaidia katika kupata pesa. Ndizi hili linaweza likatoa migomba, naona wamehifadhi shamba hili kabisa, shamba ni safi, migomba inatunzwa. Likitunzwa hivi, migomba inaweza pata kesho ikauzwa sokoni kupata pesa. Pesa inatumika kusomesha watoto na kutumika nyumbani na kufanya kazi ingine.

Hapa naona watu , naona ng'ombe hapa wamelishwa wanakuwa wakubwa. Naona ng'ombe aina za Fresher ambazo zinakamuliwa , ng'ombe wenye maziwa mengi sana .Mwengine amevalia T-shirt ya red ,mwengine amevalia aproni ya colour ya blue ambao wanaeza Waka, Hawa hawakosi ni wafanyakazi katika mahali wanafanyia mtu kazi hili wakaweze wakapata pesa.

Mtu huyu yuko kwenye katika shamba la ndizi ama, ama migomba naona labda anapima mahali ambapo anaweza akachimba kisima la maji ama labda anaweza anapima tu kuangalia labda vifaa ambavyo vinahitajika katika shamba ili kuonyesh labda mvua ama ndizi yenyewe zinahitaji maji ama bado ziko sawa tu venye viko hivi bali inaashiria kuwa watu hapa wanapima mahali pa kuchimbia kisima la maji.

Naona mwanadada huyu anafanya kazi ya kuwekea dawa kwa mifugo. Mifugo pia itasaidia katika kuuwa, dawa hii inaweza kusaidia kuuwa wale wadudu ambao wanakuja wanashinka ng'ombe baada ya masiku ama wanakuja kunyonya damu ya ng'ombe, kama hizi ticks ambaye inanyonya damu ya ng'ombe na pia inasababisha majonjwa ambaye inaweza kusababisha kifo kwa ngome.

Haya ni mandizi ni migomba ambayo yameweza kufungiwa kwenye gari, migomba hayo yanaweza yakaenda kusaidia mtu , anaweza akaenda kula migomba haya ama akaenda akayaivisha , baada ya kuivisha labda auze alafu akapata pesa , hizi ni ndizi ambalo lilifungiwa kwa gari juu, gari la, sijui ni gari la aina gani hili. Lakini hizi ni migomba ambayo yalikomaa vizuri yanaweza yakaenda yakaiva na yakakuuzwa na kupata pesa baada ya kuuza.

Hiki ni kifaa cha stima ambacho labda wapishi hawa ni wapishi ambao wamevaa wamevaa nguo zao za za rangi ya nyeupe ili kutekeleza majukumu ya kila siku. Naona hawa wanachemsha maziwa kutumia stima. Stima inaweza ikarahisisha kazi kwa labda ina chemsha maziwa kwa sekunde ama muda mchache sana usiotegemea labda kama ulikuwa una haraka ama after planning kuliko kutendeka.

Hapa hivi naona watu wanne ambao wanajadiliana vile, huyu labda alikuwa katika ofisi yake na hawa watatu wameweza wakamtembelea lakini bado wako katika ofisi moja, bado tu wako kamati moja wanasaidiana kutatu mizozo fulani na katika kazi fulani ambayo wanaelezana vile wakasaidiana ili kazi hiyo iwezo kuwa manufaa kwao.

Mtu huyu naona ameweza akatoa maganda kwenye ndizi. Ameshikilia ndizi katika mkono wake wa kulia na akashika maganda ya ndizi katika mkono wake wa kushoto. Hii inaashiria kuwa mgomba huyu mwenye ametoa maganda anataka kula iwe chakula chake. Naona ndizi mengine ameweza akaweka akaweka kando katika mezani na pia anabakuli. Naona amejiandaa kuwa kweli kweli anakula na furaha. Amefurahi kuwa ameshapata chaku.

Hapa ni mahali ambapo naona chakula vimewekwa katika bakuli vyakula vimewekwa katika bakuli tano na pia naona kuna mwanamke ambaye anakawa chakula ili iweze kutoshana ili labda hii chakula hizi wanapeleka mahali ama walao wenyewe chakula ni yao wenyewe bali naona chakula vyenyewe vimetengenezwa labda ni wali, naona wali plain hakuna ile haijaongezwa kitu chochote.

Haya ni mandizi yaliyoiva. Ndizi zenyewe zimeiva kuiva. Naona ndizi ya aina, hizi ni ndizi ng'ombe. Ndizi zimeiva zinaeza kasaidia katika. Mtu anaweza akakula ndizi na akaweza akapata nafuu. Na pia hawezi gonjeka. Inasaidia pia. Ndizi inaweza ikauzwa. Ndizi zinasaidia kutuletea pesa ambazo zinatumika katika kusomesha watoto na kupata vitu ya kununua vitu zingine vya kutumia kwa nyumba kama vile sukari na unga.

Huyu nayo katika mahabara ya kufanyia utafiti katika labda ilikuwa labu ambayo naona anafanya utafiti wake wa kutumia kemikali pia naona kuna, kuna msumaa hapo kando, huyu mwanadada naona anafanya utafiti labda anajaribu kuchunguza ama amejaribu kufanya utafiti kuhusu dawa fulani ama katika kupata ugonjwa, ugonjwa fulani unaweza kutibiwa katika dawa ...

Picha hili linaashiria kuwa hii ilikuwa maziwa labda maziwa ya ng'ombe ambayo ilichemshwa zikawa zimeharibika zikawa mala kuashiria kuwa maziwa haya labda yalikuwa yameongezwa ama yalikuwa yamekaa sana kwa muda mrefu bila kupumua ama kufunguliwa yaani ipatane na hewa kidogo. Bali naona haya yaliweza kuwa mala yakiwa jikoni. Maziwa haya yalikuwa ya kupikia.

Tunaona mwanadada ambaye anakaamua ng'ombe mahali hapa. Ng'ombe, anaweza akakamua ng'ombe. Maziwa yanatusaidia katika, labda ukishapata maziwa, watoto wanaweza pia wakatumia maziwa, inaboresha afya ya watoto na pia maziwa unaweza ukauza ukapata mapato ambayo baadaye utakuja kutumia kama, utakuja kupata.

Mtu huyu anavuna ndizi, baada ya labda anataka amepungukiwa labda na hela, ama hana hela yeyote ile. Mgomba unaweza Ukasaidia baada ya kuuza unapata pesa. Pesa unaweza kukusaidia ku..unaweza ukanunua vifaa vingine na pia unaweza ukapata pesa.

Hili ni kichungi ambaye linaonyesha kuwa hii labda ilikuwa maziwa mala. Maziwa mala labda baada ya maziwa yaliweza yakaganda, mtu akaweza akapiga katika kichungi kuashiria labda maziwa hayo yaliweza yakaharibika baada ya kukaa kwa muda mrefu ama hayakutekelezwa ama kuchemshwa kwa haraka.

Mtu huyu anakama ng'ombe, ng'ombe kukama ng'ombe maziwa unaweza ukapata maziwa, pia unaeza kukunywa. Maziwa ni protini ambayo inaweza ikajenga mwili na pia unaweza ukauza maziwa ukapata pesa, ukajiendeleza katika kazi zako za pale nyumbani, mtu unaweza ukapata pesa ukaweza ukafanya kazi ingine.

Ona. Kwa hiyo katika hii picha naona inaonyesha, inaashiria kuwa wanaweza wakapanda mgomba. Wanafanya kazi ya kupanda mgomba. Mgomba unasaidia labda baada ya ndizi inaweza ikauzwa baadaye na pia ikasaidia katika kutekeleza majukumu. Labda unapouza ndizi ukapata pesa. Pesa inasaidia kulipa malipo ama karo shuleni na pia kununua vyakula zingine kama vile mahindi na kujieleza na kunyenyekeza katika maisha tu yale ya maisha nyumbani pale ambapo huwezi uka.

Hawa ni ng'ombe ambao waliweza wakakufa njiani labda sijui waliweza, labda ilikuwa ugonjwa ,labda ilikuwa ugonjwa tu iliweza ikaenea mahali pale na ikaweza ikasambaratisha ukazorota ng'ombe wote naona wameweza wakalala tu chini.

Hii ni familia labda naona wanakunywa maziwa. Labda maziwa wameweza wakakunywa wanatengeneza. Maziwa huboresha afya ya binadamu. Naona binti hawa wameweza wanatekeleza majukumu yale. Wanakunywa maziwa ili afya yao iweze kuwa bora.

Hii ni migomba ambayo inaonyesha kuwa, migomba hizi zilikuwa hazijakomaa mbali waliweza kuivuna mapema , mbali siwezi nikaelewa mbona, kusudi ilikuwa nini ndio maana wakafanya hivo, mbali mgomba unaweza ukasaidia hata baada ya kupata pesa unaweza ukatekeleza majukumu yako pale.

Picha hili linaonyesha mgomba ambalo labda mgomba inaweza kusaidia labda. Baada ya mgomba kuiva mtu anaweza kuuza mgomba na pia kupata pesa. Ukipata pesa unaweza endeleza mahitaji yako, mahitaji yako labda pale unaweza kusomesha wanafunzi shuleni na pia katika kuendeleza maisha yako na kununua vitu ambazo zinahitajika katika maisha kuendeleza kuwa maisha ni bora, haswa katika wakati kama huu maisha ambavyo umelenga.

Hawa ni ng'ombe ambao hukamuliwa ambao naona wameweza wakalishwa na kupewa chakula bora ili kuboresha labda afya ya ng'ombe hizo na pia katika hafla mingi haswa ya ng'ombe wengi hukamuliwa na huleta maziwa, maziwa huuzwa huleta pesa.

Huu ni ndizi ambayo tumeletewa picha, ambayo ni ndizi ambayo imeiva. Ukila ndizi, ndizi ni vitamini ambayo pia inajenga mwili, na pia inaboresha afya ya binadamu. Ila unapoendeleza, haiwezi, ndizi haiwezi ikakudhuru ama ndizi pia ni matunda na matunda ni vitamini.

Hili ni gari la maziwa Mount Kenya Whole Milk ambayo inaashiria kuwa maziwa haya ni ya thamani kwa kuwa unaweza kutumia maziwa haya, maziwa haya yanajenga mwili kwa sababu ni protini ambayo inajenga mwili, pia inaboresha afya ya binadamu, maziwa ni bora.

Picha hii inaonyehsa mahindi imekulwa na wadudu pale wadudu hawa labda waliweza kutekeleza majukumu ya kuharibu mmea, wadudu wanaharibu mimea kwa sababu ukiweza kuona mdudu mdudu anakula kama, mdudu anaharibu mahindi ambao ni zao mtu hutegemea.

Picha inaonyesha mtu ambaye anakama ng'ombe. Ukama ng'ombe inakuonyesha kuwa ukikama ng'ombe utapata maziwa, ukauza maziwa, ukapata pesa, ukapata hela ya kujiendeleza ukasomesha watoto wako. Ukafanya hizo kazi zozote vile ya kuja kujiendeleza katika katika hali zote pale nyumbani.

Hili kitu ni ile cha kitambo ambapo mtu alikuwa anapakulia ugali ambayo, kitambo ulikuwa unatumia hii kitu katika kupakulia ugali, ilikuwa ya mambo zamani wale akina mababu zile enzi.

Hapa wameweza kutuonyeshea shamba la ndizi, kuashiria kuwa ndizi ni uhai. Na pia ndizi, angalau katika shamba lako, unaweza ukapanda ndizi ama ukapanda pia zile, ili hata ng'ombe waweze wakakula zile majani yake na pia wakakula mgomba.

Mtu huyu, picha hii inatuonyesha kuwa huyu ni mtu ambaye labda anafanya biashara yake ama kazi yake za hapa na pale kwa, kwa kutumia anasafirisha maziwa kutoka sehemu moja hadi nyingine. Ambapo naona amefunga hizo, mavipira vya vya kutilia maziwa angalau asafirishe mahali moja.

Mahali ambapo maziwa inauzwa, wanawake wawili ambao wameweza wakavalia barakoa na sare nyeupe kwa shiria kuuwa wanapima maziwa katika ndoo na unaona kuna vitu wanatumia vifaa vyao katika kupima. Maziwa pia inaweza saidia.

Huyu naye anaona ni mtu ambaye labda anauza anafanya biashara ya kuuza maziwa. Naona amesanya maziwa kwenye kwenye mandoo ndoozi ambazo zilizonyupe yaani kuashiria usafi. Naye anaweza Naona amevalia ile ile kifaa kifaa ambacho unaweza ukavalia wakati unaonyesha pikipiki yako ili ambapo unapopata ajali labda huwezi huwezi ukaumia vile. Na pia wakati mwingi aswa.

Shamba hili ni shamba la mgomba. Mgomba husaidia labda baada ya mgomba kuwa mkubwa, unaweza ukauza ndizi na pia kupata hela. Hela husaidia katika kuboresha, labda ukasomesha watoto wako, katika kukuza hali pale nyumbani. Huwezi

Mtu ni mtu ambaye tunaona kuwa ameeza akazuia mgomba labda kutokana na labda ilkuwa jua kali, au mvua nyingi ambaye ikuwa inanyeshea ,ameeza akazuia ndizi kutumia lile jikaratasi ambaye inaweza kuzuia labda ndizi liweze kukua vizuri ili labda, ama kuzuia wadudu wasiweze wakala.